Mlango wa mbao unaonekana, rangi yake hudhurungi. Mlango huo umewekwa sticker inayoonya wanafunzi kutotokea hapo. Onyo hio iko katika lugha ya kimombo.